Mtu mwenye jinsia ya kike aliyevaa nguo nyekundu na nyeusi, ameketi kwenye dau jeupe lilokuwa majini. Kando yake kuna kiti cha walemavu kenye rangi nyeusi na samawati.

Anga ina rangi ya samawati. Jengo jeupe lilokuwa na geti ya rangi ya nyeusi lipo katika miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi. Wanawake waliovaa nguo ya rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, nyeusi, na samawati, wapo kando ya jengo hilo.

Anga ina rangi ya samawati. Watu wa jinsia ya kiume wamesimama juu kwenye paa ya jengo wakiwa wanaweka paa. Huku wa jinsia la kike wakiwa wameketi chini kwenye jengo hilo.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi tofauti amesimama nje ya kuta la jengo la JAFFERY la shule lililo na bango lililoandikwa jina la shule hilo kwa rangi nyeusi na rangi ya samawati.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Kuna jumba lenye rangi hudhurungi iliyokuwa na paa nyekundu na maandishi katika jengo hilo yameandikwa na rangi nyeusi katika lugha ya kiingereza.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wamevalia nguo zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, kijani, nyeusi na kadhalika huku wameshikilia bango yenye rangi ya njano.

Karatasi aina ya manila yenye rangi tofauti tofauti kama vile samawati, nyeupe, nyekundu, na njano, zimewekwa kwenye mfuko.

Watu watatu wapo uwanjani ulio na nyasi za rangi ya kijani kibichi. Kando ya uwanja huu kuna viti vya rangi ya kijani na nyekundu.

Meza yenye rangi ya nyeupe na udhurungi pembezoni, imewekelewa vitarakilishi vilivyokuwa na rangi ya nyeusi. Kando ya meza kuna viti vya rangi ya nyeupe.

Meza yenye rangi nyeupe na hudhurungi kando wake ipo katika ukuta wenye rangi ya kijani. Kando yake kuna viti vyeupe vilivyokuwa vimepangwa.

Darasa lenye sakafu ya rangi ya hudhurungi ilio na muundo wa mraba ina madawati ya mbao na viti vya mbao.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Jengo lenye rangi nyeupe limeandikwa maandishi yenye rangi ya samawati na nyekundu. Miti ya kijani kibichi imezunguka jengo hilo.

Watu wa jinsia mbili ya kike na ya kiume waliovaa nguo zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, kijani kibichi na nyeupe wameshikilia bendera ya Kenya.

Mlango wenye rangi ya nyekundu ipo na karatasi nyeupe, iliyoandikwa maneno katika lugha ya kiingereza yakiwa na rangi ya nyeusi.

Madawati ya mbao na viti vya mbao vilivyo tengenezwa na chuma vipo ndani ya darasa lenye sakafu la rangi ya hudhurungui

Wanariadha wawili, mmoja akiwa amevalia mavazi meusi na mmoja akiwa amevalia shati la rangi ya kijani kibichi, wapo uwanjani wakiwa wanakimbia.

Jengo lina rangi ya hudhurungi udhurungi ukutani, huku paa yake imeshikiliwa na mbao, na pia iko na chuma yenye rangi ya nyeusi inayoshikilia paa hiyo.

Ubao mweupe ulio na pembe nyeusi una maandishi meusi ya herufi kubwa na ndogo. Ukuta umebandikwa makaratasi yaliyo na maandishi meusi.